Lori ya rangi nyekundu limo barabarani, limebeba magari ya rangi tofauti. Kuna rangi nyeusi, kijani kibichi, nyeupe na nyekundu. Kando yake Kuna miti mikubwa.

Jubilee bima ya afya, iishi uhuru pima, bora kwa matibabu. Kwa mahitaji Yako ya kulazwa kuanzia kwa bei nafuu kama shilingi elfu sita na mia mbili kwa mwaka faida. Pima ya uja uzito. Faida ya gharama za maisha.

Magari ya kifahari, moja ,mbili, tatu ,nne ,tano, sita ,nane, tisa zimepanga foleni pia kando yao Kuna mimea na majumba marefu moja mbili, tatu, nne.

Televisheni ya mzunguko iliyofungwa. Ni ya rangi ya nyeupe na nyeusi. Kando yake ni vitambaa vya aina tofauti vimepangwa kwenye kabati ya Kwanza. Kabati ya pili pia ina mashuka. Kando Yao kuna vitambaa vilivyohang'iwa.

Pesa yenye shilingi elfu moja lina maandishi ya Benki Kuu ya Kenya A mbili na sufuri saba. Lina maandishi ya ishirini kumi na tisa na mzee ameketi na chumba kando yake.

Gari ya rangi ya nyeupe. Mlango wake umefunguliwa. Gari hilo lina maandishi KDR 963Z. Kando ya gari hilo kuna miti iliyo na majani ya kijani kibichi.

Kwenye uwanja kuna magari ya kifahari. Kuna nyasi ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna miti mikubwa kwa midogo iliyo na matawi ya kijani kibichi. Kuna watu watatu wanaotembea kwenye uwanja.

Fedha ya shilingi mia tano, ina maandishi benki kuu ya Kenya, kuna mzee aliyevalia suti na tai kwenye picha hio, kuna jumba lililo na saa na bendera kwenye pesa hiyo.

Gari la kwanza lina maandishi KDH 809P, gari la pili lina maandishi KDH 716U. Safaricom, benki ya Cooperative, Bata, benki ya IM.

Bima ya texi ya PSV, bima ya mwezi mmoja ya TPO shilingi elfu tatu mia tano, ongeza hadi mwaka ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano, gari ya kwanza ni ya rangi ya machungwa, gari ya pili ni ya rangi nyeupe, na gari ya tatu ni ya gari nyekundu.

Leseni ya ushuru wa bidhaa. Kwa maswali ya jumla, ya kodi kuwasiliana na kituo cha simu cha KRA, simu ya mkononi, baruapepe, nambari ya utambulisho ya mlipa kodi, jina na anwani, tarehe ya kutolewa, tarehe ya kuishi muda, nambari ya leseni ya ushuru na bidhaa.

Soko lililo na wanawake na wanaume. Kuna watu waliosimama na wengine wameketi. Kuna viazi vinavyouzwa vikiwa kwenye ndoo. Kuna maembe, machungwa na ndizi. Kuna watu walioshikilia miavuli.

Mtu amevalia neti ya kichwa anaoperate mashine ya maziwa ya ATM. Anapimia watu maziwa.

Watu watatu wanaangalia simu wakiwa na furaha. Mmoja, ni wa kike ana nywele vilivyomwagika kichwani. Wawili, ni wa kiume, wana ndevu za rangi ya nyeusi. Kando yao, kuna gari ya nyeupe na gari ya nyeusi.

Bamba hapa Mpesa, agent number 87956, karatasi aina mbili, besheni mbili, kiti moja.

Cover Bora Jubilee bima ya afya bima bora ya hospitali inakidhi uwezi wa kulipa bima ya ujauzito inayozingatia bageti manufaa huduma za wagonjwa wa ndani manufaa ya uzazi manufaa ya garama za mwisho tupigiekwenye namba 0709949000.

Hili ni duka la maziwa ya Mlima Kenya. Kando yake, kuna wanaume wawili wamesimama pamoja. Duka hilo, lina mlango wa rangi ya samawati. Kando ya mlango huo, kuna msichana aliyevalia rinda ya rangi ya nyeusi.

Mkono iliyoshikilia noti ya shilingi mia tano iliyo na maandishi ya benki kuu ya Kenya. Kuna mzee aliyevalia suti na ana ndevu. Kuna shilingi zingine za noti ya elfu moja.

Gari za kifahari tatu ziko kwenye foleni, moja ni ya rangi nyekundu na mbili ni za rangi nyeupe, kuna barabara ya lami na chumba kubwa.

Lori ya rangi nyeupe limo barabarani. Limebeba gari ya rangi ya samawati. Kando yake kuna uwanja mkubwa ulio na nyasi ya kijani kibichi. Gari hizo zote mbili, zina miguu minne kwa kila.

Mitungi moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, za maji, Mpesa, geti, nyororo, kuna piki piki.

Matunda tofauti ya noti zimo kwenye meza. Yenye rangi ya zambarau. Kuna noti ya shilingi elfu moja, lina maandishi, Kenya. Kuna shilingi elfu tano lenye pia maandishi, Kenya, kuna shilingi mia mbili.

Gari moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi ziko kwenye barabara zimepanga foleni.

Kifunguu ya gari imewekelewa juu ya mlango wa gari. Mlango umefunguliwa wa gari.

Chumba kilicho na watu wamevalia nguo nyeupe za kujikinga nyama zilizohang'iwa kwa chuma zingine zime zimewekelewa kwenye onyesho la nyama lililo na kioo kando yake kuna karatasi ya kufunga nyama hizo.

Magari ya kifahari yamo uwanjani, kando ya magari hayo kuna aina za miti kuna zile zilizo na matawi na kuna zile zilizo kauka kwenye uwanja huu kuna nyasi ya kijani kibichi.

Bima ya afya tunakuongoza hatua kwa hatua kuna mzee mmoja pamoja na mama mmoja pamoja na mtoto wanafurahia wameshikilia karatasi kwenye vichwa vyao.

Huku ni sokoni. Kuna aina za vitunguu, moja ni ya rangi nyeupe, nyingine ni ya rangi nyekundu. Kuna pilipili, kuna mahindi, ndizi zilizoiva. Kando yake, kuna manguo zinazouzwa.

Magari ya kifahari moja, mbili ,tatu, nne, tano, sita , saba linaonyesha ghurudumu taa moja na dhirisha ya kando moja kwa kila zimepanga foleni.

Kundi la CIC, linda familia yako leo na CIC Familia Medusure. Mtu wa kike, mtu wa kiume, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, sharubati, sahani mbili zilizo na chakula.

Mikono miwili zimeshikilia pesa ya shilingi elfu moja. Kwenye pesa hiyo, kuna Mzee ameketi, kando yake kuna chumba, kuna maandishi ya jina "Kenya". Kwenye meza ya rangi ya machungwa kuna shilingi hamsini yenye maandishi ya jina "Kenya".

Kuna magari ma nne la kwanza FLY 2468 hayo ni maandishi yaliyo andikwa. Ya pili FSL 5141 maandishi katika gari la pili.

Kibanda kilichotengenezwa cha mbao. Juu yake ni mabati. Kibanda hicho kina shanga ya rangi ya nyeupe, hudhurungi, nyekundu. Pia ina mishipi ya hudhurungi na nyekundu. kando yake kuna mzee aliyevalia suruali ya nyeusi na shati ya hudhurungi.

Tunaelewa; umuhimu wa kuwalinda wapendwa wako. Nunua bima ya ajali binafsi leo, maisha bila wasiwasi. Mtu aliyeshikilia shingo yake, na ana chuma iliyoshikilia shingo pia.